Kituo cha umeme ni chanzo muhimu cha kusambaza nishati kwa matumizi ya nyumbani, biashara na viwanda. Tuheshimu alama za tahadhari na tuepuke kuingia maeneo haya bila idhini kwa ajili ya usalama wetu.

Kituo cha umeme kilicho zungukwa na uoto wa kijani, kinaonyesha muungano wa maendeleo na uhifadhi wa mazingira .Ni mfano wa nishati endelevu inayozingatia afya ya sayari yetu.

Kituo cha kusambaza umeme ni kiungo muhimu katika kuhakikisha nishati inawafikia watu kwa ufanisi.

Mwanaume akifanya kazi, katika kituo cha kusambazia umeme, anahakikisha usambazaji salama na wa kuaminika kwa nishati ya jamii. Tuwaheshimu na kuwa makini maeneo haya kwa usalama wa wote.

Maporomoko ya maji, yaliyozungukwa na miamba mikubwa, ni madhari ya kuvutia ya asili yakitoa utulivu, uzuri na nguvu ya maumbile. Tuilinde nakuitunza mazingira haya kwa vizazi vijavyo.

Nyati wanakunywa maji kwenye mto huku wakijivinjari kando ya maji kwa utulivu . Huwa wanaishi porini na wanakuliwa na wanyama kama vile simba , nao hukula nyasi.

Ziwa lililozungukwa na msitu wa kijani ni mandhari ya kuvutia inayochangia uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji safi. Pahali pa kuchezea au pa kupeleka mifugo zikakunywe maji.

Uwanja wa kijani, unaozungukwa na uzio wa waya, unaonyesha mandhari tulivu na iliyohifadhiwa vizuri. Majani yanamea kwa wingi, na rangi yake ya kijani kibichi, kinaashiria afya ya mazingira hayo.

Mabomba yaliyowekwa ndani ya mtaro, ni sehemu muhimu ya miundombinu ya maji na mifereji. Ni muhimu yafunikwe na kulindwa vizuri, ili kuhakikisha usambazaji salama na endelevu wa huduma za msingi.

Wasanii wa sarakasi huonyesha vipaji, ustadi na nguvu ya mwili kupitia maonyesho ya kuvutia. Sanaa hii ni burudani yenye nidhamu na huchangia utamaduni na ajira.

Watu wanaonekana wakisukuma mzigo mzito juu ya mkokoteni wa mikono kwenye reli ya treni. Mkokoteni umejaa bidhaa ambazo huenda husafirisha kuenda sokoni au mahali pa kazi.

Mabanda yaliyo karibu na mto yanaonyesha changamoto za makazi duni na hatari ya mafuriko na uchafuzi wa mazingira. Ni muhimu kuboresha miundo mbinu na kuhakikisha makazi salama kwa wote.

Mbuni anatembea kwa utulivu kwenye ardhi tambarare akifurahia mandhari ya wazi na hewa safi ya asili kwenye nyasi ya kijani.

Tembo ni wanyama wakubwa wa porini wanaopatikana katika maeneo ya misitu na mbuga za wanyama barani Afrika. Wanajulikana kwa masikio yao maku. bwa na kumbukumbu mzuri.

Kutoka juu jengo linaonekana kuwa la kisasa na limejengwa kwa mpangilio mzuri. Kando ya jengo hilo kuna magari mengi yameegeshwa kwenye nafasi zilizo tengwa maalum kwa maaegesho.

Watu wanashirikiana kusafisha eneo la dampu wakionyesha juhudi za kulinda mazingira na afya ya jamii. Uchafu huu umesombana karibu na maboma.

Maji yanayotiririka nje ya mabanda katika mitaa ya mabanda yanaonyesha changamoto kubwa ya mifumo duni ya maji na usafi wa mazingira. Maji hayo mara nyingi huwa machafu na yanabeba takataka kutoka majumbani na mitaro mingine.

Wanafunzi wa kike wanapokuwa wanaitumia kompyuta hupata fursa ya kujifunza kwa njia ya kidijitali ambayo huwasaidia kukuza ujuzi wa teknolojia na maarifa ya kisasa. Kupitia kompyuta wanaweza kufanya utafiti, kujifunza masomo mbalimbali mtandaoni na kuwasiliana na walimu au wenzao kwa urahisi.

Wanaume wawili wakipanda miti huonyesha mshikamano katika kuhifadhi mazingira. Kupanda miti ni uwekezaji wa afya ya dunia na maisha ya vizazi vijavyo.

Wanafunzi wakimwangilia mmea kuonyesha kujifunza kwa vitendo na kujali mazingira. Malezi ya mimea hujenga maadili ya uwajibikaji na upendo wa asili.

Wanafunzi, wakiwa darasani, hufuatilia kwa makini mafundisho kutoka kwa walimu wawili, wakishirikiana kuwapa maarifa na muongozo bora wakielimu.

Taka mbalimbali zimekusanyika katika eneo la dampo likiwa limejaa mifuko ya plastiki, mabaki ya chakula na vifaa vya taka vinavyohatarisha afya ya binadamu na mazingira. Kuna haja ya kuweka mikakati ya kuchakata takataka na kudhibiti uchafuzi wa mazingira.

Gari linaendeshwa kwa kazi ya wastani kwenye barabara kuu likipita kati ya mandhari ya kuvutia huku likifuata sheria za usalama barabarani.

Watu wanatembea kando ya mto iliyo chafu na iliyo karibu na mazingira ya kijani na maboma duni ya mabati.

Tembea kwenye njia ya bustani iliyojaa miti na upumue hewa safi ukiwa karibu na asili. Ni mahali bora kwa kutulia, kutafakari, na kufurahia uzuri wa mazingira.

Kifaru ni mnyama anayekula nyasi na anapatikana porini. Wanyama hawa ni kidogo sana na wanapatikana sanasana nchi ya Afrika.

Pundamilia wakila majani kwa utulivu, ni ishara ya uzuri wa asili na maisha ya porini. Tuwalinde wanyama hawa, kwa kuhifadhi mazingira yao ya asili.

Maji machafu hupita kando ya makazi duni na watu hufanya kazi kama kubeba takataka kwa magunia ili kupata riziki.

Mifereji ya maji, ambayo iko chini ya ardhi, huwa inachimbwa na mashine ya kuchimbua ardhi na inawekwa na binadamu kusongesha maji kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Mwanaume anaposimama mbele ya kibanda chake kuonyesha uhusiano karibu na maisha ya kijijini, maisha ya kazi, utulivu na kujitegemea. Ni picha ya usatahimilivu na uridhi wa jadi.

Paa ni mnyama anayeishi porini na huwa anaishi pamoja na wanyama wengine wanaokula nyasi wote. Hawa wanyama upatikana nchini ya Africa.

Usafiri wa uma, ni njia muhimu ya kusafirisha katika maeneo mbalimbali ya mjini na vijijini. Mabasi , matatu na bodaboda husaidia watu wengi kufika kazini shule au kutekeleza shughuli zao za kila siku.

Magari yamejaa barabarani. Kila moja likisubiri kwa uvumilivu, mwendo wa trafiki usonge. Madereva na abiria wanawasiwasi, ili waweze kufika wanakoenda kwa wakati unaostahili.

Basi lenye mzigo juu linaonyesha safari ya mbali na usafirishaji wa abiria pamoja na mizigo yao. Mizigo ipangwe kwa usalama ili kuhakikisha usafiri salama na wenye mpangilio kwa wote.

Magari yanayosonga pole pole katika msongamano wa barabara. Kila dereva akijitahidi kufika anakoelekea kwa usalama, trafiki inaendelea kusimamiwa ili kuhakikisha mtiririrko mzuri wa magari.

Watu wamesimama katika kituo cha basi wakisubiri usafiri huku wengine wakipanda na kushuka .Hali hii inaonyesha shughuli nyingi za kila siku.

Watu wako kwenye kituo cha magari wakisubiri kupanda basi wengine wakiwa biashara zao tofauti na mizigo tayari kwa safari.

Askari wa trafiki amesimamia usalama na mtiririko wa magari katika makutano haya yenye msongamano. Tafadhali zingatia ishara na maagizo yake ili kuepuka ajali na kuhakikisha kila mmoja anafika salama.

Makanga ni mtu anayefanya kazi ya kutafuta abiria wa kubeba ndani ya basi na kazi yake ni kuokota nauli na kusaidia abiria kufika mahali wanapoenda.

Abiria hutumia mabasi kuenda njia tofauti tofauti na basi hizi huwa zinasaidiwa na dereva na makanga ili zifike mahali zinapoenda.

Basi likibeba abiria katika kituo, ni sehemu muhimu ya usafiri wa kila siku. Tafadhali fuata taratibu za usalama na kuwa na subira kwa huduma bora kwa wote.

Abiria hutumia reli kuferishwa kutoka pahali pamoja hadi pengine au kubeba mizigo kutoka pahali pamoja hadi pengine na hutumika sana sana pahali hakuna watu wanatembea.

Barabara kuu hutumika na abiria wanaobewbwa na magari kama vile mabasi au magari binafsi ili kuenda kazini ama kufanya vitu mahali pengine.

Basi linasubiri abiria kituoni, likiwa tayari kwa safari .Tafadhali jihadhari na fuata taratibu za usalama unapoabiri, ili kuhakikisha safari salama na yenye mpangilio.

Kondakta ameshikilia bango, linaloonyesha vituo vya basi na bei za nauli, ili kusaidia abiria kujua safari yao mapema. Tafadhali soma kwa makini na jiandae kwa safari salama yenye mpangilio.

Usafiri wa umma ni njia muhimu ya kuwafikisha watu kazini, shule na nyumbani kwa gharama nafuu. Tuheshimu sheria za barabarani na tuwe na subira kwa huduma bora na salama kwa wote.

Mifireji ya mabomba imewekwa chini kwa ardhi kwa ajili ya kusambaza maji katika eneo hilo. Mabomba hayo yamepangiliwa vizuri yakielekezwa kulekea mashambani au katika maeneo ya makazi ya watu.

Banda la kusafisha maji linatoa huduma muhimu ya kuhakikisha maji safi na salama kwa matumizi ya binadamu. Tumia maji yaliyosafishwa kulinda afya yako na ya familia yako.

Bomba lililo wazi karibu na kijito chenye maji ya tope. Linaweza kusababisha uchafuzi wa mazingira na kuhatarisha afya. Ni muhimu kuchukua hatua za haraka kulilinda na kulifunika ili kuhakikisha usalama wa maji na mazingira.

Bomba lililo wazi kwenye arthi ya tope, ni hatari kwa usalama na linaweza kuathiri usambazaji wa maji. Ni muhimu lifunikwe na kulindwa, ili kuzuia uharibifu na kuhakikisha huduma endelevu.

Bomba nyeusi ,iliyo na mfereji katikati, hutumika kuferisha maji, kutoka mahali pamoja hadi pengine, kwa matumizi ya aina mbalimbali.

Kupata maji masafi inabidi mashini itumiwe na hii mashini inatengeneza maji safi inayouzwa kwa watu mwishowe.